Shamba la kisasa la kilimo cha hydroponiki ambapo mimea ya mboga yenye majani makubwa inakua kwenye mapomba. Mfumo huu wa mapomba unaonekana kuwa na mashimo ambayo mimea imepandwa ukipata virutupisho kupitia maji yanayopita ndani ya mapomba hayo.

Mimea miwili mikubwa iliopandwa mwenye mfumo wa hydroponiki wa nyumbani. Mimea hiyo imepandwa kwenye container jeusi linalo kaa juu ya fremu ya mbao. Chini ya container hilo kuna ndoo nyeupe ambayo inaeza kuwa inahifadhi maji na virutubisho kwa ajili ya mimea.

Shamba la kisasa la kilimo cha hydroponic ndani ya chafu. Safu ndefu za mimea yenye rangi ya kijani kibichi inaonekana imepandwa kwenye mabomba meupe. Muundo wa chafu umepambwa kwa mbao imara zinazoshikilia paa la uwazi.

Mfumo mdogo wa kilimo cha hydrophonic ,uliotengenezwa kwa mabomba meupe. Mfumo huu una ngazi mbili, ambapo ngazi ya juu ina maboga ya kijani kibichi. Ngazi ya chini, ina mboga ya rangi ya zambarau au kahawia, ikionyesha aina tofauti za mimea.

Mwanaume mwenye ndevu akiwa ameshika trei iliyojaa miche michanga ya kijani kibichi ndani ya chafu. Nyuma yake, kuna vitanda vingi vya mimea mingine midogo , ikionyesha kuwa ni kitalu cha miche.

Mfumo wa kilimo cha wima, labda haidroponiki, ambapo mimea mbalimbali ya kijani imepandwa kwenye mabomba meupe. Mabomba hayo yamepangwa katika ngazi tatu yakiegemezwa na mbao ndefu za kahawia. Mimea inaonekana kuwa na afya njema na inakua vizuri ikiashiria mfumo bora wa umwagiliaji.

Mfumo wa bustani ya wima labda ya haidroponiki, mimea mbali mbali inakua kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Chini ya mabomba hayo kuna masanduku ya udongo yenye mimiea mingine pia, mfumo huu umewekwa mbele ya uzio wa mbao unaoonyesha matumizi bora ya nafasi kwa kilimo cha mijini.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo momea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye mistari ya mabomba meupe, kila mmea umetoka kwenye tundu dogo kwenye mabomba ikionyesha jinsi maji yenye virutubisho yanavyo sambazwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Kilimo cha hydroponic ambapo mimea midogo imepandwa kwenye masanduku meupe. Masanduku haya yameegeshwa juu ya kreti nyekundu zikionyesha mpangilio wa bustani ndogo. Kila sanduku lina matundu ambapo mimea michanga ilichomoza.

Ndani ya chafu kubwa iliyofunikwa na plastiki nyeupe ambapo mimea michanga inalimwa kwa kutumia mfumo wa hydroponiki. Mimea hiyo imepandwa kwenye sahani nyeupe zenye mashimo zikiwa zimepangwa kwenye safu ndefu, watu watatu wakiwa wamevalia barakoa, wanaonekana wakifanya kazi au wakikagua mimea.

Shamba kubwa la kisasa linalotumia mfumo wa kilimo cha hydroponiki ambapo mimea inalimwa kwa kutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo. Safu ndefu za mimea hasa mboga za majani zimepangwa kwenye mabomba meupe.

Mmea mchanga ukiwa na majani mawili au matatu umepandwa kwenye kikombe cheusi kilichowekwa kwenye bomba jeupe. Hii inaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inakuzwa bila udongo.

Mfumo wa kilimo cha hydoponiki, ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mashimo yaliyotobolewa kwenye mabomba meupe. Mabomba haya yamewekwa kwa mpangilio wa ngazi, yakiruhusu maji yenye virurubisho kupita.

Zizi kubwa la ng'ombe wa maziwa. Ambapo ng'ombe wengi weusi na weupe wamejipanga kwa safu ndefu.Ng'ombe hawa wamesimama kwenye sakafu yenye udongo na kinyesi ikionyesha mazingira ya kawaida ya zizi.

Kiasi kikubwa cha mbegu za kahawa zikiwa zimetandazwa kwenye meza ndefu za kukaushia chini ya jua. Mbegu hizo zinaonekana kuwa na rangi ya kahawia nyeupe na zimepangwa kwa safu ndefu.

Ndani ya chafu kubwa, ikiwa imefunikwa kwa plastiki ya uwazi inayoruhusu mwanga wa jua kupita. Ndani yake kuna safu ndefu za mimea ya strawberry iliyopandwa kwa utaratibu , zikiwa na matunda machache mekundu yanayoonekana.

Ndani ya chafu yenye muundo wa plastiki au rutubai nyeupe iliyoinama. Ndani ya chafu hiyo, Kuna safu ndefu za mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa ardhini. Mfumo wa chuma wa kusaidia muundo wa chafu unaonekana juu na pembeni.

Ndani ya chafu kubwa ikiwa na mimea mingi iliyopandwa katika mistari mirefu. Mimea hiyo inaonekana kuwa nyanya au mboga nyingine zinazofanana zikikuwa vizuri na zikiwa zimefungwa kwenye vigingi. Udongo umepangiliwa vizuri na mabomba ya umwagiliaji wa matone yanayoonekana yakiendesha kando ya mistari ya mimea.

Chafu kubwa ikiwa na mimea iliyopandwa katika mistari mirefu. Miundo ya chuma inayoegemeza paa la plastiki au kitambaa cheupe inaonekana wazi, ikiruhusu mwanga kupita ndani. Mimea inaonekana kuwa na afya ikiwa imepandwa kwenye udongo wenye matuta. Na kuna mifumo ya umwagiliaji kwa ajili ya kumwagilia mimea.

Wanawake wawili wakichuma majani ya chai kwenye shamba kubwa la chai. Mwanamke aliye mbele amebeba kikapu mgongoni kilichojaa majani ya chai na anaonekana akichuma kwa bidii. Nyuma yake, mwanamke mwingine anaendelea na kazi ya kuchuma.

Shamba kubwa la kuku likiwa limejaa maelfu ya kuku weupe wadogo waliotawanyika kila mahali. Ndani ya banda kuna mifumo ya kisasa ya kulisha na kunywesha maji likiwa na viambato vya rangi nyekundu vilivyoshuka kutoka juu. Taa ndefu za umeme zimewekwa juu ya dari zikitoa mwangaza wakutosha ndani ya banda.

Kundi kubwa la vifaranga vidogo vya kuku, labda kuku wa nyama, wakiwa wametawanyika kwenye sakafu iliyojaa maranda ya mbao au chipsi za mbao. Vifaranga hawa wote wana rangi nyeupe na wanaonekana wakiwa katika banda la kuku au shamba la kufuga kuku.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa chini ya ardhi katika shamba lenye mimea. Kuna mfereji mrefu uliopasuliwa ardhini, ndani yake mkiwa na bomba jeupe la umwagiliaji likipita katikati. Pande zote za mfereji huo kuna mashamba ya mazao ya kijani kibichi.

Shamba kubwa la mboga au mimea mingine ya kijani kibichi iliyopandwa katika mistari mirefu iliyonyooka. Kwenye upande wa kushoto kuna mfereji mdogo wa maji unaonekana akimwangilia mimea na jembe limeengemea kwenye udongo karibu na mfereji huo.

Mfumo mkubwa wa umwagiliaji wa mviringo ukiendesha na kumwagilia shamba kubwa lenye mimea ya kijani kibichi. Maji yanarushwa kutoka kwenye mabomba ya mfumo huo yakinyunyiza mimea sawa sawa.

Shamba kubwa lililolimwa kwa uangalifu, likiwa na mimea yenye afya iliyopandwa kwa safu ndefu. Kati ya safu za mimea, kuna mfereji mwembamba wenye maji yanayotiririka kuashiria mfumo wa umwagiliaji.

Ua lilio na vitalu vya kupandia vilivyotangenezwa kwa mbao. Katika kila kitalu, kuna mimea midogo iliopandwa kwa mistari nadhifu. Mfumo wa umwagiliaji wa watone umewekwa kuakikisha maji yanawafikia mimea moja kwa moja.

Shamba kubwa la mazao yaliyopandwa kwa mistari, labda mahindi machanga yakiwa yanamwagiliwa maji. Bomba kubwa jeupe limepangwa sambamba na mistari ya mazao likitoa maji ambayo yanaonekana kutiririka kwenye vijito vidogo katikati ya mistari ya mimea.

Ndani ya chafu au bustani ndogo ambapo mimea midogo imepandwa kwenye udongo. Kuna mabomba meusi ya kumwangalia yaliyolala chini yakipita karibu na mimea. Baadhi ya mimea inaonekana kuwa nyanya na matunda machache yasiyokomaa yanaonekana yakiwa yamening'inia.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa katika mistari mirefu na iliyo nyooka .Kila mstari wa mimea una bomba jeusi la umwagiliaji wa matone, ikionyesha matumizi ya mfumo wa kisasa wa kilimo unaolenga kuhifadhi maji.

Bustani ndogo yenye mistari ya mimea midogo iliyopandwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa. Mabomba meusi na meupe ya umwagiliaji yanaonekana yakipita kando ya mimea yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Udongo unaonekana kuwa umelimwa. Nyuma kuna miti na mimea mingine na mwanga wa jua unaonekana kuangaza kutoka upande wa kushoto.

Bomba jeusi la umwagiliaji likiwa na matone ya maji yakining'inia. Tone moja la maji linaonekana kudondoka kutoka kwenye bomba hilo, kuashiria mfumo wa umwagiliaji. Majani mabichi ya mmea yanaonekana kwa karibu upande wa kulia wa picha, huku sehemu iliyobaki ya picha ikiwa na ukungu wa kijani kibichi.

Shamba lililopandwa vizuri lenye mimea michanga ya kijani kibichi ikiwa imepangwa kwenye mistari mimea hio inaonekana kuwa imepandwa kwenye udongo wenye unyevu na kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone inayoonekana kando ya mistari ya mimea.

Shamba lililolimwa kwa mistari, likiwa na mimea michanga inayoanza kukuwa. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaoonekana kando ya kila mstari wa mimea. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia nyekundu, na umepangwa vizuri kwa kilimo. Aina tofauti za mimea zimepandwa katika mistari tofauti.

Shamba lililolimwa kwa mistari mirefu ambapo udongo umeundwa kwa matuta na mifereji. Mifereji hiyo imejaa maji ikionyesha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa mvua au matuta ya umwagiliaji.

Mkulima anafanya kazi shambani, akisimamia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Amevalia kofia nyeupe na amejikunja chini akishughulikia mabomba na viunganishi vya mfumo huo. Shamba linaonekana kuwa kubwa na mimea michanga imepandwa kwenye mistari. Udongo unaonekana kuwa mkavu na wenye rangi ya kahawia nyekundu.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo. Kuna mifereji mirefu iliyojazwa maji ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa tifutifu na tayari kwa kupanda. Kwa mbali, kuna miti na majengo machache yanayoashiria makazi au bustani nyingine.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo bomba nyeusi imelazwa kando ya mmea mdogo wenye majani mabichi na ua la manajano. Udongo unaonekana kuwa na unyevuunyevu, ikionyesha kuwa maji yanamwagiliwa. Baadhi ya matone ya maji yanaonekana yakitoka kwenye bomba karibu na mzizi wa mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiendelea shambani. Mimea michanga yenye majani mabichi imepandwa kwenye udongo na karibu na kila mmea kuna bomba nyeusi ndogo inayotoa maji. Maji yanaonekana yakidondoka polepole kwenye udongo karibu na mizizi ya mimea.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu ambalo limetayarishwa kwa kilimo. Kuna mistari mirefu ya mimea midogo au mashine yaliyopandwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa umewekwa kando ya mistari hiyo.

Shamba lililolimwa lenye udongo mwekundu na mimea midogo michache imepandwa katika mistari. Kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone inayoonekana kama mabomba meusi yaliyolala chini kando ya mimea ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo ili kuhifadhi maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha.

Shamba lililopandwa kwa mistari, labda nyanya au mazao mengine ya bustani likitumia mfumo wa umwagiliaji. Mistari ya mimea imepandwa kwenye matuta na udongo umefumikwa na plastiki nyeusi ili kuzuia magugu na kuhifadhi unyevu.